Kibao cheupe chenye muundo wa pembe tatu, ambacho kinamzunguko wa rangi nyekundu na katikati kuna picha ya watu wawili, wakitembea na kimeshikiliwa na fimbo nyeupe na hii ni moja ya alama za barabrani zinazoonyesha kwamba wapita njia wanaruhusiwa kuvuka barabara kwenye eneo hilo.

Eneo la mjini lenye barabara nyingi za lami ambapo kuna magari aina tofauti yakipita, kama vile: malori, basi, pamoja na magari binafsi. Na kwa juu kuna daraja linalopita juu ya barabara hizo.

Chombo cha chuma, chenye kikanyagio cheusi kwa chini kwa ajili ya kufungulia mfuniko wake, kikiwa katikati ya kiti, meza na kabati, na chombo hichi hutumika hasa kutunzia matakataka kwenye maeneo mbalimbali, kama; ofisini, mashuleni na hata majumbani.

Eneo la wazi ambalo lina matakataka mengi yaliyotupwa ovyo, pia kwa pembeni kuna kontena kubwa lenye rangi ya bluu, na kuna watu wakiwa wanaokota baadhi ya uchafu huo, na hii si salama kiafya kwani maeneo hayo huweza kuleta ma mlipuko ya magonjwa mbalimbali kama vile; kipindupindu.

Matenki makubwa yenye rangi nyeusi kwa ajili ya kutunzia maji, yakiwa yamewekwa juu ya paa za nyumba tofauti. Na vyombo hivi hutumika hasa kutunza maji kutoka kisimani au hata ya mvua, kwa ajili ya matumizi mbalimbali.